Naona watu watatu ambao ni wazungu wamesimama katika sehemu ya uuzaji magari na ni kama wanataka wanunue kuna mhudumu na kuna mwenye anawaelekeza mmoja amevaa miwani na ni kama ni mzee na mwingine ni kijana ambaye ako na msichana wanaume ni wawili mwanamke mmoja wamesimama katika sehemu ya kununua magari.

Naona baiskeli nyingi zikiwa zimeegezwa hapa ili kununuliwa. Na hizi zinatumika katika usafiri pia wa mtu mmoja tu ama wawili wakiwa wengi sana. Na kwa umbali pia naona gari ya aina ya car na ni nyekundu na nyeupe zimeekezwa katika sehemu Ile ya umbali pale katika hili jumba ili watu wakuje wanunue.